Boksi linalotumika kutunza dawa lenye rangi nyekundu, njano na nyeusi likiwa na picha ya ng'ombe, kuhifadhi dawa kwa ujazo wa lita tano zinazosaidia kuua wadudu wasambazao magonjwa kwa ng'ombe.

Makabati yaliyopo kwenye chumba cha kutunza dawa katika duka la vifaa vya ufugaji, likiwa limepakia dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo pamoja na mimea.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe na rangi ya chungwa, pamoja na picha ya mbwa, hutumika kuhifadhi dawa zinazosaidia kutibu magonjwa ya mnyama huyo.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kutunza na kuchakata mbolea ikiwa na wakulima wawili wanaotumia spedi kupakia na kupakuwa mbolea kuandaa kwa ajili ya kupeleka shambani.

Kopo kubwa lenye rangi nyeupe na za kijani pamoja na bluu ina picha ya ng’ombe kwa nje, hutumika kuhifadhi dawa inayotumika kusafisha ngozi ya ng’ombe

Kopo la dawa lenye rangi nyeupe pamoja na picha ya kuku kwa nje hutumika kuhifadhi dawa inayotibu magonjwa ya kuku wanaofugwa nyumbani.

Kopo kubwa lenye rangi nyeupe, kijani pamoja na nyekundu likiwa na michoro ya ng'ombe, kondoo pamoja na nguruwe lina ujazo wa lita moja ikiwa na dawa inayotumika kuwatibu wanyama hao.

Chupa inayotumika kuhifadhi dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama wafugwao nyumbani, kama paka na mbwa ina ujazo wa mililita 200 na rangi nyeupe na za bluu.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda, likiwa na mashine mbalimbali, na wafanyakazi wanaume, wakipakia kwenye mifuko nyeupe, mbolea inayotumika mashambani.

Boksi lenye rangi nyekundu na nyeupe likiwa na picha ya mnyama mbwa kwa nje, hutumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa inayosaidia kutibu magonjwa ya mbwa.

Boksi la dawa linalotumika kutunzia dawa ya kuua minyoo kwa mbwa, lina rangi ya kijani maandishi meusi pamoja na picha ya mbwa.

Wakulima wazalishaji wa mbolea, wakiwa wanakusanya mbolea hiyo, katika jengo maalumu lililojengwa kwa kutumia; bati, nondo pamoja na mbao.

Pakiti yenye umbo la mstatili na rangi nyeupe, ikiwa imebeba dawa inayotumika kutibu ndege wanaofugwa majumbani kama vile kuku.

Kopo kubwa jeupe lenye rangi nyeupe, maandishi meusi pamoja na nembo nyekundu ina picha ya ng'ombe hutumika kuhifadhi dawa zinazotoa wadudu kwenye ngozi ya ng'ombe.

Kopo la dawa likiwa pembeni ya chupa yake lenye rangi nyekundu na njano, hutumika kuhifadhi dawa inayotibu magonjwa mbalimbali ya wanyama wanaofungwa nyumbani kama ng'ombe.

Mfuko mkubwa unaotumika kutunzia mbolea, ukiwa na rangi nyeupe na njano, una kemikali ambazo husaidia kurutubisha mimea.

Boksi linalotumika kuhifadhi dawa lina rangi nyekundu na nyeupe na ujazo wa mililita hamsini, hutumika kuchoma kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe na bluu likiwa na maandishi meusi na mchoro wa ng'ombe, linatumika kuhifadhi dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ng'ombe.

Mifuko mitatu yenye ujazo tofauti kilo kumi, kilo ishirini na tano , kilo hamsini, ikiwa na rangi nyeupe, hutumika kwaajili ya kubebea mbolea .

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mahindi kukiwa na zoezi la uvunaji likiendelea huku wakulima mbalimbali wanawake wakiwa wametandaza mahindi hayo kwa ajili ya kuyakausha.

eneo la wazi linalotumika kama shamba la mananasi likiwa na mkulima wa shamba hilo katikati, akishikilia kwa mikono yote miwili mavuno ya matunda hayo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba lililopandwa zao aina ya ndizi, ambazo migomba yake inashikiliwa na fito zinazosaidia migomba isianguke.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mahindi likiwa na wakulima mbalimbali wanaume, wakiendelea na zoezi la uvunaji huku wakipakia vizuri mavuno hayo kwenye magunia ya plastiki.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la vitunguu likiwa na mkulima aliyevaa fulana nyeusi, akikagua mazao yake katikati pakipita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la viazi, likiwa na mkulima mwanamke akiendelea na zoezi la uvunaji akipakia viazi pembeni na kuvianika juani.

Wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi mbatata wakivianika na kuvipakia katika makreti ya plastiki tayali kwaajili ya kupeleka masokoni.

Eneo linalotumika kulima mazao ya biashara kama nyanya zilizopandwa katika fito zilizosimama wima, lina mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaomwaga maji kwa matone kwenye shina.

Nyumba ya kilimo ikiwa na zao aina ya nyanya lililolimwa kwenye fito zilizosimama wima, katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata matunda yaliyo bora.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba la ndizi, likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakisimamisha fito ili kuimarisha migomba isiangushwe na mikungu yake ya ndizi iliyo mizito.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo, ikiwa na wakulima wawili wakichunguza zao la nyanya, lililopandwa wima katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililobora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la parachichi, likiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa tunda hilo huku wakilipakia kwenye kreti za njano.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa limelimwa kwa ustadi na umbali sahihi zao la mipapai, imetumika mbegu ya kisasa ambayo huzalisha matunda hata mipapai ukiwa mfupi.

Eneo linalotumika kama shamba likiwa na wakulima wanne wanaume, wametoka kuvuna zao aina ya nanasi kwa fahari na faraja wakionyesha mavuno yao.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mahindi, likiwa na mkulima wa zao hilo, akionesha kwa ufahari jinsi ambavyo mahindi hayo yameweza kuzaa.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama bustani likiwa limelimwa mboga mboga mbalimbali kwenye matuta, huku likizungushiwa fensi ya mabanzi ili kuzuia ndege na wanyama kuharibu mboga.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya viazi, huku wakulima wakiendelea na zoezi la kuvivuna na kuvitandika kwa ajili ya kuvikausha.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya karoti, huku uvunaji ukiwa unaendelea kwa kuzitoa hizo karoti kutoka ardhini na kuzianika juu ya ardhi.

Nyumba inayotumika kama jengo la kilimo ikiwa na wakulima wanawake, wakiendelea na zoezi la upaliliaji wa zao aina ya nyanya.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya karoti, huku mkulima akiendelea na zoezi la uvunaji na kuanika zao hilo kwenye jua kwa ajili ya kuyaandaa kupeleka sokoni.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba likiwa limepandwa migomba katika maeneo mbalimbali, kwa umbali unaosaidia mikungu ya ndizi iote vizuri.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa likiwa na wauzaji mbalimbali wanaume kwa wanawake, huku mmoja akiwa ameshikilia mananasi kwa fahari kuonyesha ubora wa bidhaa anayoiuza.

Mkulima wa zao la pasheni akiwa amelilima katika fito zilizosimama wima. anazikagua ili kuangalia wadudu, pamoja na hatari nyingine.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limepandwa zao aina ya mapapai yaliyowekwa kwa umbali sahihi ili kupata matunda yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa linawakulima mbalimbali wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji la wa aina ya nyanya.

Mkulima akiwa anahudumia zao lake lililopandwa kwenye mifuko, zao la biashara aina ya nyanya likiwa linamwagiliwa kwa mifumo ya kisasa ya mirija.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao la nyanya katika mistari iliyonyooka na kumwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa mirija unaosaidia kuokoa kiwango cha maji.

Mkulima akiwa amechuchumaa pembeni ya zao lake alilopanda aina ya mpapai yenye mbegu ya kisasa, mpapai huu huzaa hata ukiwa bado una mbegu fupi.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba, likiwa na mazao aina ya mahindi, matikiti yamelimwa kwa mistari ya kupaliliwa ili kupata mazao bora.

Mkulima mwanamke wa zao la kahawa, akiwa ameshikilia kwa furaha , kwa hari, kuonyesha ubora wa mavuno aliyopata katika msimu huo.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba likiwa na zao aina ya mapapai yaliyo pandwa kwa ustadi na umbali sahii, mazao hayo yamemea matunda vizuri.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya pilipili, huku mkulima kwa furaha na fahari akionyesha mavuno ya pilipili zilizojaa kwenye toroli.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya vitunguu, na zoezi la uvunaji likiwa linaendelea, huku katikati pakipita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaookoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima wakiume wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi, wakipakia mavuno hayo kwenye mifuko ya plastiki.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la kilimo likiwa na wakulima mbalimbali, wanaume kwa wanawake wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi wakipakia katika vikapu.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la vitunguu likiwa limelimwa kwa matuta yaliyo nyooka kwenye mistari na kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao hudondosha matone kwenye shina tu ili kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuweka mavuno ya mahindi ikiwa na wavunaji wanaume, wameketi huku wakimenya mahindi kwa ajili ya kuyaandaa kupeleka sokoni na kutunza kwenye ghala.

Mkulima akiwa anaonyesha kwa ufahari mavuno ya mazao, alioweza kupata aina ya viazi, ikiwa yameanikwa huku wasaidizi wake wakiendelea pembeni na zoezi la uvunaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali wanawake wanavuna zao aina ya viazi, wakiwa wamevitandaza nje kwa ajili ya kukausha.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa linalovunwa zao aina ya maparachichi, matunda yake yakiwa yamepakiwa vizuri kwenye matrei ya plastiki yenye rangi za bluu.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya mahindi huku katikati likiwa linapita trekta kwa ajili ya uvunaji.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani likiwa limelimwa mbogamboga mbalimbali kama vile karoti, vitunguu pamoja na viazi na torori ambalo limevunwa bidhaa hizi.

Mkulima wa matikiti akiwa ametoka kuvuna tunda hilo na kulikata katikati, kuonyesha vile lilivyokomaa kwa ufahari na furaha.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba ikiwa limelimwa mipapai, ambayo ni mbegu ya kisasa inayoweza kuzaa matunda hata pale mpapai ukiwa bado ni mfupi.

Nyumba ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kulima zao aina ya nyanya, lililopandwa kwenye fito na kusimamishwa wima, ikiwa na matunda yake yameiva vizuri yenye rangi nyekundu.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limepandwa zao aina ya mapapai katika mistari. iliyoachana ili kuruhusu zao hilo liweze kuzaa matunda kwa nafasi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limepandwa mimea mbalimbali, huku pakitumika mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao humwaga maji kwa matone kwenye shina tu.

Eneo la nje linalo tumika kwa ajili ya uvunaji wa zao la nyanya kandokando ya shamba ikiwa na wakulima mbalimbali wanaume kwa wanawake wamepakia nyanya hizo kwenye matenga ya plastiki.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo ikiwa na wakulima wanaohudumia mimea iliyodhibitiwa viwango mbalimbali vya maji, joto, pamoja na mwanga ili kupata mazao bora.

Eneo linalotumika kama shamba la mipapai ikiwa limelimwa na papai hayo kwa umbali sahihi ili kuweza kupata matunda yaliyo bora. Mbegu iliyotumika ni ya kisasa inasaidia mapapai yaweze kuzaa hata yakiwa madogo.

Shamba kubwa linalotumika kulima zao la biashara aina ya nyanya, likiwa limelimwa kwenye mifuko ya plastiki na mkulima akipita kuhudumia na kuvuna matunda hayo.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na kilimo aina ya mihogo iliyovunwa na kupakiwa kwenye visalifeti.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo, likiwa na ulimaji wa zao aina ya pilipili hoho; husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la mahindi likiwa na wakulima mbalimbali wanaume wakiendelea na zoezi la uvunaji huku mabua wakiyatenga pembeni.

Nyumba kubwa ya kilimo iliyopandwa mimea mbalimbali katika vitalu, ikiwa imedhibitiwa kiwango cha maji, joto pamoja na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya vitunguu katika matuta yaliyonyooka kimstari. Linamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa mirija unaookoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa linakuza mbegu ili kutengeneza miche, inatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao ni wa milija.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa na linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao hutumia mirija kumwaga maji kwenye mashina ya mimea ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo lawazi linalo tumika kama shamba likiwa limelimwa na kumwagiliwa kwa mifumo wa kisasa ambayo hutumia mirija kumwaga maji kenye shina ili kuokoa maji na gharama.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la viazi, likiwa na wakulima wawili wanaume, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao hilo katika matrei mbalimbali.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija ya kudondosha maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji pamoja na gharama.

Mkulima wa matikiti akiwa katika eneo la wazi linalotumika kama shamba la tunda hilo, akibebelea kwa ufahari na furaha kuonyesha ubora wa mavuno aliyoyapata kwenye msimu huu wa kilimo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na zoezi la uvunaji unaoendelea pakiwa na jumla ya wakulima watano, wanne ni wanaume na mmoja ni mwanamke.

Mfumo wa kisasa wa kilimo, unaotumia roboti la kiautomatiki, linalopanda na kupalilia mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa na rafiki ili kupata zao lililo bora.

Eneo la wazi la tambarare lililo limwa kama shamba likiwa na wakulima wawili wanaendesha trekta ambalo nyuma lina jembe linalo endeshwa na mtu pia.

Kifaa cha kisasa kinachotumia roboti la kielektroniki, husaidia kupanda mazao katika mazingira rafiki ili kupata mimea bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta jekundu lililofungwa kifaa chenye meno kinachotumika kuchimba udongo katika maandalizi ya shamba.

Nyumba ya kilimo inayotumia teknolojia ya maroboti; inayosaidia kupanda, kulima na kuhudumia mazao bila uhitaji wa wanadamu.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa inatumia mfumo wa kielektroniki wa roboti unaoweza kupalilia pamoja na kukuza mimea bila uwepo wa mkulima.

Kifaa ania ya pawatila, ambacho husaidia kupinduua udongo katika maandalizi ya shamba, kina mota pamoja na mafuta kama chanjo cha nishati.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya kilimo kikiwa na mfumo wa kisasa unaotumia mashine za roboti katika: kupanda, kupalilia na kukuza mimea; bila uhitaji wa mkulima.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine za kieletroniki, zinazoendeshwa na roboti husaidia kukuza mimea bila uhitaji wa mkulima.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta lenye magurudumu nyuma na kifaa kinachosaidia kulima kupindua udongo katika zoezi la kuandaa shamba.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mkulima anayeendesha trekta, huku amefungua jembe kwa nyuma, linalotumika kupindua udogo katika maandalizi ya shamba.

Eneo linalotumia mifumo ya kisasa ya kieletroniki ya roboti ambayo hupanda na kukuza mimea bila uhitaji wa mkulima.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vifaa vya kielektroniki vya roboti husaidia katika kupanda, kukuza na kuvuna matunda aina ya strawberry bila uwepo wa mkulima.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta maalumu lenye majembe yanayotumika kuandaa shamba yakikata na kukusanya na kupindua udongo.

Eneo la wazi linalolimwa Kwa kutumia kifaa aina ya pawatila chenye Mota na mafuta kama chanzo cha nishati, hutumika kwa ajili ya maandalizi ya shamba na upaliliaji.

Kifaa maalumu ambacho hufungwa nyuma ya trekta, kina meno kwa ajili ya kupindua udongo, kutumika katika maandalizi ya shamba ili kuokoa nguvu kazi ya watu.

Eneo la wazi linalotumika Kama shamba likiwa limelimwa kwa kutumia trekta lenye jembe nyuma ambalo husaidia kipindua udongo ili kuweza kuandaa shamba pia inaweza ikasaidia kwenye upaliliaji.

Kifaa aina ya pawatila kikiwa katika eneo la wazi la shamba, ambacho hutumika kupindua udongo kinatumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta lililofungwa jembe nyuma lenye meno, linalosaidia kukwatua udongo katika maandaliziya shamba.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na kifaa aina ya trekta kilichofungwa jembe maalumu kwa nyuma linalosaidia kupindua, kuchimba na kukwatua udongo ili kuliaandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa inatumia mfumo wa kisasa wa mashine za kielektroniki zenye maroboti; zinazosaidia kupanda, kupalilia na kuhudumia mazao.

Kifaa maalumu, ambacho kina rangi nyekundu, hufungwa nyuma ya trekta ili kusaidia kupindua udongo katika maandalizi ya shamba. Kifaa hicho husaidia pia katika mavuno.

Mashine mahususi inayotumika kwa ajili ya kilimo cha ndani, hutumia teknolojia kudhibiti kiwango cha joto, maji na unyevu. Ili kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Kifaa aina ya pawatila kinachotumika kupindua udongo katika kilimo cha kuandaa shamba na upaliliaji, kinatumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati.

Eneo la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa linalimwa kwa kutumia kifaa ambacho hupindua udongo kwa kutumia mota pamoja na mafuta, kama chanzo cha nishati.

Sanduku la kioo, linalotumika kwa ajili ya kufugia samaki wa urembo, likiwa na kokoto za urembo na samaki hao wakiogelea ndani ya maji yaliyojaa kwenye hilo tenki.

Sanduku linalotumika kama tenki la kufugia samaki lililotengenezwa kwa kioo pamoja na plastiki likiwa limejaa maji, urembo na kukiwa samaki mmoja anaogelea ndani.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama duka la nafaka likiwa lina bidhaa mbalimbali kama vile: mahindi, mtama, maharage pamoja na kunde.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba la mahindi likiwa limelimwa zao hilo na limeshavunwa, yamebaki mabua kwa ajili ya usafirishaji.

Eneo maalumu sokoni linalo tumika kwaajili ya kuuza nafaka mbalimbali likiwa limewekewa bidhaa kama mahindi, kunde, maharage pamoja na alizeti.

Eneo la msitu wa asili ikiwa na njia ya vumbi inapita katikati, pembezoni lina majani, vichaka pamoja na miti iliyokua kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la msitu wa mvua ikiwa na kibaraza kinachoelekea kwenye pango, ambapo ndani kuna mtarii kutoka magharibi akipunga na kusalimia akifurahi.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya kukuzia miche ya miti, limezungushiwa fensi ya nyavu na wakulima wa miti wakiwa wanaendelea kufundishana jinsi ya kuendelea na kilimo hicho.

Eneo la wazi linalotumika kama bustani ya kuotesha miche ya miti, kwa ajili ya kupanda ili kutengeneza msitu ikiwa na wakulima wakiendeshwa kufahari jinsi miche yake ilivyokuwa.

Mandhari ya mbuga ikiwa na mto wenye maji yanayoporomoka katika mawe pembezoni kukiwa na msitu wa mvua ya asili.

Eneo la mwituni lenye msitu wa asili wa mvua, ukiwa na kibalaza kilicho pembeni ya pango, kwa ajili ya utalii.

Nyumba inayotumika kwa ajili ya kilimo ikiwa na mfumo wa kilimo wa haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo ili kukuza mimea katika mazingira rafiki.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki.

Kilimo cha kisasa cha hydroponic katika nyumba ya kilimo, udhibiti viwango mbalimbali vya maji lishe pamoja na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora.

Mkulima akiwa anahudumia kwa kumwagilia kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubisho badala ya udongo, kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, ili kuweza kukuza mimea katika mazingira rafiki na kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho kinatumia maji pamoja na virutubishi ili kukuza mmea, kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki na kupata zao bora.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo cha kisasa, ambayo husaidia kudhibiti viwango vya jua maji na hewa. Ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, husaidia kulima kwa kutumia maji na virutubishi, mimea inayoota hapo huwa katika mazingira rafiki, na inadumu muda mrefu.

Kilimo cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi, kusaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo na mbolea, husaidia mimea kukuwa katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao lililo bora.

Nyumba ya kilimo ikiwa inatumika kupanda mbogamboga mbalimbali, katika mazingira yaliyodhibitiwa na rafiki ili kupata mazao bora.

Kilima cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyo bora.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mfumo wa kisasa wa haidroponi ambao hutunza mimea kwa kutumia maji na virutubishi katika mazingira rafiki zaidi ili kupata zao bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi ili kukuza mmea; husaidia mmea kukua katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponic hutumia maji pamoja na virutubishi ili kupata mazao yaliyobora. Kuthibiti viwango mbalimbali ili kuboresha kilimo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi ili kupata mazao, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira rafiki ili kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi kusaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ambayo ni rafiki ili kupata mazao yaliyo bora.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo ikiwa imelimwa kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kulimia zao la nyanya lililopandwa katika fito zilizosimama wima katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, joto pamoja na unyevu.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, kukuza mimea iliyodhibitiwa na rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi hutumia maji pamoja na virutubishi ili kupata mazao yaliyo bora, kilimo hichi ni cha kisasa na kinasaidia mimea kukua katika mazingira rafiki.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa limelimwa kwa ustadi matuta marefu zinasaidia kudhibiti viwango mbalimbali vya joto, mwanga na maji ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo kubwa la wazi, linalotumika kama shamba la Chai, likiwa na njia katikati kwa ajili ya wavunaji kupita, limepaliliwa vizuri na limezungukwa na miti ya uoto wa asili.

Jengo kubwa linalotumika kama zizi kwa ajili ya kufugia ng'ombe, likiwa na ng'ombe hao mahususi wenye rangi nyeupe na nyeusi husaidia katika kuzalisha maziwa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limepandwa mboga mboga katika mistari iliyonyooka na kupaliliwa vizuri ili kupata zao lililobora.

Nyumba kubwa ya kilimo iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na turubai maalumu, husaidia kuweka mazingira rafiki kwa mimea kukua ili kupata zao bora.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la mananasi, likiwa limelimwa zao hilo katika mistari iliyonyooka zao hili huwa na majani chini tunda juu.

Jengo linalotumika kama banda la kisasa la kufugia ng'ombe lina sehemu maalumu ya malisho, ambayo ng'ombe hao wenye rangi nyeupe na nyeusi wanaingiza vichwa tu ili waweze kula kwa kiasi.

Eneo la wazi linalo tumika kama shamba likiwa limelimelmwa zao aina ya migomba iliyo oteshwa kwa kubananishwa, pembezoni pakiwa na fensi ya nyavunyavu na upande wapili kunakilimo kingine.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo, likiwa na vifaa aina ya trekta kinapita, nyuma kikiwa na jembe linatifua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba.

Jengo linalotumika kama kiwanda cha kusindika vyakula vikiwa na wafanyakazi mbalimbali wamevaa nguo za kukinga, wanapanga nyanya za kuzipakia kwa ajili ya kuzipeleka sokoni.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kabichi; na wakulima watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiendelea na zoezi la upaliliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya kabichi katika matuta yenye mistari mirefu, pembezoni ikipakana na miti pamoja na vichaka vya uoto wa asili.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa inatumia nyavu kulima nyanya kwa kuzining'iniza toka juu, kulinda mimea na mazingira mabaya ya nje ilikupata mazao yaliyo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kulima mazao mbalimbali ya biashara kudhibiti viwango mbalimbali vya joto pamoja na unyevu ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba likiwa na trekta lenye magurudumu manne, na kifaa kwa nyuma kinachosaidia katika zoezi la kupalilia na kusafisha shamba.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya wakulima wa zao aina ya ndizi, ikiwa imepandwa migomba inayoshikiliwa na vitu ili kuisadia isiweze kuanguka kutokana na uzito wa mikungu yake.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya kabichi katika mistari iliyonyooka, limepaliliwa vizuri ili kupata mazao sahihi.

Chumba kinachotumika kama nyumba ya kilimo, kikiwa kimepandwa zao aina ya uyoga uliodhibitiwa kiwango cha mwanga, ili kupata zao lililo bora.

Nyumba za kilimo zikiwa zimepangwa kwa wingi takribani tano hutumika kukuza mimea katika mazingira rafiki, ili kulinda mimea na baridi kali au joto kali na kupata zao lililo bora.

Kifaa cha kusafisha maeneo ambacho kina meno kwa mbele, hukata na kukusanya nyasi katika mashamba na maeneo makubwa, inasaidia kuokoa nguvu kazi ya watu.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha kuku wa kisasa, likiwa na maeneo ya kulisha na kuwapa kuku hao maji, vikidhibitiwa viwango mbalimbali vya joto, pamoja na usafi ili kuwapa kuku mazingira bora ya kukua.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kabichi likiwa limelimwa zao hilo kwa matuta yaliyonyooka, limepaliliwa vizuri ili kuruhusu mazao yaweze kumea vizuri.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kufugia vifaranga wa kisasa, likiwa na maeneo ya chakula na maji pia kuna mwanga unaosaidia joto ili vifaranga hivyo visije vikaathirika na baridi.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kuku likiwa limedhibiti kiwango cha joto na baridi pia hewa, ili kuwalinda kuku hao waweze kukua kwa afya; linamaeneo ya kulisha na kunywesha kukua hao.

Banda linalotumika kufugia kuku likiwa na vifaranga vya kuku vipo kwenye maranda ya mbao. Vikila chakula na kunywa maji vikisongeleana ili kupata joto.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha maziwa, kikiwa na ufugaji wa ng'ombe mahususi kwa ajili ya kuzalisha maziwa, wenye rangi nyeupe na nyeusi.

Banda la kuku likiwa ukuta mfupi na nyavu, kwa njia ya kuruhusu hewa kuingia ndani, limefuga wanyama hao pakiwa na maeneo ya chakula pamoja na maji.

Jengo kubwa linalotumika kama nyumba ya kilimo, likiwa limelimwa mbogamboga mbalimbali kwenye matuta marefu, ikiwa imedhibiti kiwango cha maji, joto na unyevu ili kupata zao bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta liliofungwa kifaa cha jembe kwa nyuma, likipita likipindua udongo kwa ajili ya maandalizi ya shamba na kuanza kilimo.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kuku, likiwa na wanyama hao wamesogeleana kwa ajili ya joto, likiwa maalumu kwa ajili ya kula na kunywa maji. Pia lina feni kwa ajili ya kuzungusha hewa.

Jengo kubwa linalotumika kama kiwanda cha maziwa, likiwa linafugwa ng'ombe mbalimbali wenye rangi nyeupe na nyeusi, mahususi kwa ajili ya kuzalisha maziwa.

Enwo kubwa la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija kumwaga matone kwenye shina la mimea ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija unaomwaga maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji na kuokoa gharama.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya vilimo, likiwa imepandwa mboga na likitumika kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mirija ili kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limepandwa mimea mbalimbali, pia likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambao humwaga maji kwa matone kwenye shina, ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kina mfumo wa umwagiliaji wa mabomba, unaorusha maji kwenye mashina ya mimea , ili kuokoa kiwango cha maji.

Kilimo kinachotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao ni wa mirija, kumwaga maji katika mashina tu ili kuokoa kiwango cha maji pamoja na gharama za kilimo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa mboga mboga, linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao hutumia mirija inayomwaga maji kwa matone ili kupunguza kiwango cha maji na kuokoa gharama.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo likiwa limelimwa matuta na mistari na mfumo unaotumika ni wa kisasa kwa ajili ya umwagiliaji, unaomwaga maji mahususi katika eneo hilo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa matuta mbalimbali na kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Unaotumia mirija kumwaga maji kwa matone kwenye mashina tu ilikupunguza kiwango cha maji na kuokoa gharama.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa mbogamboga mbalimbali, huku mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ukiwa unatumika ambao humwaga maji kwa matone, ili kuokoa kiwango cha umwagiliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa matuta mbogamboga mbalimbali, huku pakipita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija, unasaidia kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kilimo likiwa na umwagiliaji wa kisasa unaotumia bomba, ili kumwaga maji pale tu penye shina inasaidia kuokoa maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji husaidia kumwaga maji kwenye mashina tu, ili kuokoa kiwango cha maji na gharama za kilimo.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kupanda zao aina ya pilipili hoho. Kudhibiti viwango mbalimbali vya jua, maji, pamoja na mwanga ili mimea iweze kukua na kustawi kwa ubora.

Mfumo wa kisasa wa wachezaji ambao mwaga maji kwenye matuta ya shamba kwa kutumia mabomba, unaokoa kiwango cha maji kutumika katika mwagilia mashamba ya kilimo cha biashara.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya mahindi, hutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba unaorusha maji kwenye matuta ya zao hilo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mbogamboga zimepandwa kwenye tuta, zikitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa bomba.

Mandhari ya milima na mabonde ikiwa na uoto wa asili wa miti, vichaka na majani iliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali huku katikati ikipita barabara ya zege.

Mandhari ya tambarare iliyopakana na mlima mrefu yenye miti, majani pamoja na vichaka vya uoto wa asili vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambarare yenye bwawa pamoja na uoto wa asili wa miti, ikiwa imepakana na mlima mfupi pembezoni mwake.

Mandhari ya nyika za savana yenye tambarare iliyofunikwa na majani, vichaka na miti iliyoota kutokana na mvua za misimu mbali mbali. Ikiwa ni mbuga inayomtunza mnyama simba kando kando ya jiji kubwa.

Mandhari ya nyika ya savana iliyotambarare ina miti ya kasia, vichaka na majani vya uoto wa asili, imepakana na kilele cha Afrika ambayo ni mlima kilimanjaro.

Mandhari ya nyika ya savana ikiwa na majani pamoja na miti ya kasia, ambayo imeota kutokana na mvua za msimu mbalimbali imepakana na mlima mfupi.

Mandhari ya tambarare yenye manyasi marefu, vichaka na miti ya uoto wa asili vilivyoota kutokana na mvua za msimu mbalimbali ikiwa imepakana na mlima.

Mandhari ya savana, yenye tambarare iliyofunikwa na majani, miti ya akasia pamoja na vichaka vya uoto wa asili, vilivyotokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya nyika za savanna ikiwa imepita mto mpana katikati uliotenganisha maeneo mawili yaliyofunikwa na: majani, vichaka na miti ya uoto wa asili; utokanao na mvua za msimu mbalimbali.

Mandhari ya mbuga ya tambarare ikiwa na majani ya mimea mbalimbali ya mwituni ikiwa imepakana na mlima wenye miamba mikubwa.

Mandhari ya nyika ya savana ikiwa na tambarare iliyofunikwa na majani, vichaka na miti ya uoto wa asili, katikati pakipita mto wa msimu.

Mandhari ya nyika ya savana yenye tambarare iliyofunikwa na: majani, vichaka na miti ya alisia; ikiwa imepakana na mlima ambao ndo mlima wenye kilele cha Afrika uliofunikwa na theluji.

Mandhari ya nyika ya milima na mabonde ikiwa na uoto wa asili wa majani, vichaka, na miti, uliofunika eneo hilo ukaota kutokana na mvua mbalimbali.

Mandhari ya mbugani ikiwa na mto wa msimu umepita katikati, pembezoni kukiwa na miti, vichaka na majani ya uoto wa asili vilivyoota kutokana na mvua pamoja na maji ya mto huo.

Mandhari ya nyika ya savana yenye tambarare na majani yaliyokauka kutokana na kiangazi, ina mti mmoja wa savana ulioweza kustahimili ukame.

Mandhari ya mbuga ikiwa na miti vichaka na majani vya uoto wa asili vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali huku katikati pakipita barabara ya vumbi.

Mandhari ya nyika ya tambarare ikiwa na mto umepita katikati huku pembezoni, pakiwa na majani pamoja na vichaka vya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambalale yakiwa na barabara ya udongo; pembezoni kukiwa na miti, majani na vichaka vya uoto wa asili; viendavyo mpka pembezoni kwenye mlima.

Mandhari ya nyika za savana ikiwa na miti aina ya kasia na uoto wa asili wa vichaka na majani iliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari inayovutia ya milima, mabonde na tambarare ikiwa imefunikwa na kijani cha asili kitokanacho na mvua za misimu mbalimbali.

Madhari ya tambarare yenye nyika za savana, ikiwa na miti mbalimbali ya kasia, vichaka na majani ya uoto wa asili ikipakana na mlima.

Mandhari ya tambarare iliyopakana na milima ikiwa imefunikwa na majani vichaka na miti ya uoto wa asili vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya milima na mabonde, ikiwa imefunikwa na majani, miti, na vichaka vya uoto wa asili, vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya nyika yakiwa na bwawa lenye maji tulivu yanayoakisi rangi na mwanga kutoka angani, pembezoni kukiwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani pamoja na miti.

Mandhari ya pori ya savana ikiwa na barabara ya vumbi inakatiza kuna miti, majani na vichaka vya uoto wa asili huku kando pakiwa na milima mirefu.

Eneo la wazi la tambarare, lenye mto mpana ambao umepita daraja kwa ajili ya watu kuvuka. Pia kuna vichaka na miti vya uoto wa asili.

Mandhari ya tambarare ikiwa imepakana na mlima imefunikwa na vichaka, majani na miti mifupi ya uoto wa asili itokanayo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya milima na mabonde iliyokuwa na majani, miti pamoja na vichaka, vimefunika milima hiyo kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la porini lenye hali ya nusu jangwa, ukiwa na mto mpana unapita pembezoni pakiwa na majani na miti ya uwoto wa asili.

Eneo la mbugani lenye miamba mirefu miwili, iliyopangwa kwa ngazi ikiwa na mto katika pia njia ya watalii kupita kustaajabu maungo hayo.

Mandhari yenye milima na mabonde ikiwa na majani, vichaka na miti ya uoto wa asili iliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya milima na mabonde iliyofunukwa na miti, majani na vichaka vya uoto wa asili vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambalale iliyopita mto katikati uliyotenganisha maeneo mawili yenye uoto wa asili wa majani, vichaka na miti itokanayo na mvua za msimu mbalimbali.

Mandhari za nyika ya savana ikiwa na tambarare yenye ukijani, vichaka na miti ya uoto wa asili; huku mnyama swala akiwa anakimbia.

Mandhari ya nyika ya savana ikiwa na miti ya akasia, majani marefu yanayotunza wanyama kama twiga, ikiwa imepakana na jiji kubwa.

Mandhari yenye bwawa kubwa linaloakisi mwanga na rangi kutoka angani, lina barabara iliyojengwa pembeni pia kuna majani na miti ya uoto wa asili.

Mandhari ya tambarare yenye barabara ya udongo, ikiwa na miti pamoja na vichaka na majani ya uoto wa asili, utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo lenye majani, miti pamoja na vichaka vilivyoshona; vilivyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali, zimetengeneza msitu wa mvua.

Mnyama mrefu aina ya twiga akiwa amesimama kandokando ya miti ya kasia katika nyika ya savana, iliyopakana na jiji kubwa.

Mandhari yenye bwawa lililopakana na mlima pamoja na tambarare yenye majani miti pamoja na vichaka vya uoto wa asili, vitokanavyo na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari ya tambarare iliyopakana na milima kwa mbali, ikiwa na uoto wa asili wa majani, vichaka na miti vilivyoota, kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari katika kilele cha mlima, ikiwa na uoto wa asili pamoja na miamba iliyofunikwa na theluji nyeupe.

Banda maalumu linalotumika kama zizi la mbuzi lililotengenezwa kwa mbao, likiwa na sehemu maalumu ya malisho ambayo inaruhusu tu kichwa cha mbuzi kipenye ili aweze kula kwa kiasi.

Barabara ya vumbi ikiwa inapakana na pori lenye miti, vichaka na majani ya uoto wa asili, ambavyo mifugo mbalimbali kama mbuzi na kondoo hutumia kama malisho.

Eneo porini linalotumika kwaajili ya kufuga mdudu aina ya nyuki, lina mizinga kadhaa inayotengezwa kwa mbao ambayo husaidia katika kurina na kuvuna asali.

Banda lililotengenezwa kwa fito za mbao pamoja na mabati, hutumika kama zizi la ng'ombe; limehifadhi ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi.

Mfugaji wa wadudu aina ya nyuki akiwa amevaa nguo za kujilinda mwili mzima, anapangusa vibao kutoka kwenye mizinga ya nyuki ili kurina asali.

chumba kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa kinafugwa kuku wa kisasa ambao wamewekew madumu mbalimbali, kwaajili ya chakula pamoja na maji.

Banda linalotumika kwa ajili ya kufugia kuku, likiwa na ndege hao wa kisasa wamewekewa sehemu ya kula na ya kunywea maji. Linasaidia kuwa linda na jua kali pamoja na mvua.

Eneo la wazi linalotumika kama banda la kuku likiwa na mfugaji mwanaume amebeba mkono wa kulia na kushoto kuku wawili huku wengine wakiendelea kula chakula wanacholishwa bandani humo.

jengo kubwa inayotumika kama banda la kisasa la kuku, likiwa na ufugaji wawili waliovaa koti wakiendelea kuwalisha na kuwacheki kuku hao afya zao.

Banda linalotumika kufuga kuku wa kisasa likiwa na miundombinu ya ngazi iliyotengenezwa kwa nyavu pamoja na vyuma kusaidia kuku waweze kula bila kuwaumiza wengine.

Chumba kikubwa kinachotumika kama banda la kuku kilichojengwa kwa mbao na bati, kikiwa na mfugaji aliyevaa koti jeupe akilisha mifugo hiyo ya kuku.

Eneeo la wazi lililozungushiwa fensi la nyavu, likiwa linatumika kufugwa ndege aina ya bata pia lina bwawa mahusussi kwa ajili ya ndege hao kuogelea.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kufugia ndege aina ya bata, ikiwa na bata hao wenye rangi nyeupe na nyeusi wanalishwa chakula pamoja.

Pakiti ya mbegu yenye umbo la mstatili rangi za njano na kijani ikiwa na picha ya mboga ambayo imebeba mbegu zake kwa nje.

Eneo katika duka la pembejeo likiwa na mifuko mbalimbali yenye muundo wa mstatili, inayotumika kutunza mbegu ikiwa na picha za mimea inayo oteshwa kwa mbele.

Pakiti yenye umbo la mstatili, rangi za kijani pamoja na nyeupe; ikiwa imebeba mbegu za mapapai, kutokana na picha iliyopo mbele ya pakiti hiyo.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa zao aina ya mahindi katika mistari iliyonyooka. Zao hilo likiwa bado changa.

Eneo katika duka la pembejeo linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu ikiwa na mbegu hizo zimepakiwa katika pakiti za mstatili, mbele zikiwa na picha ya aina ya mmea ambazo mbegu hizo huotesha.

Pakiti yenye umbo la mstatiri inayotumika kutunza mbegu, ikiwa na rangi za kijani pamoja na njano pia ina mchoro wa spinachi kuashiria mbegu zilizomo ndani.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji inayotumia mirija na kudondosha matone ya maji kwenye shina, ili kuokoa kiwango cha maji.

Pakiti yenye umbo la mstatili ikiwa inatumika kubeba mbegu za nyanya za kisasa, na picha mbili ikiashiria aina ya zao litokanalo na mbegu hiyo.

Pakiti yenye umbo la mstatili ikiwa na rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani hutumika kuhifadhia mbegu za kabichi za kisasa, lina ujazo wa mbegu elfu kumi.

Eneo katika duka la pembejeo likiwa na mbegu mbalimbali zilizopakiwa katika pakiti vyenye muundo wa mstatiri, zenye picha ya mmea unaoota kutokana na mbegu ilizozibeba.

Pakiti yenye umbo la msitatiri iliyotumika kutunza mbegu za zao aina ya kabichi ina rangi nyeupe na kijani kwa mbele .

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa limelimwa mboga katika matuta yaliyonyooka; na mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, unyevu pamoja na joto.

Eneo la wazi lianlotumika kama shamba likiwa limelimwa zao aina ya mahindi, yakiwa bado ni machanga katika mistari minyoofu. Likiwa limepaliliwa vizuri.

Nyumba kubwa ya kisasa ya kilimo, ikiwa imelimwa kwa vitalu, mboga mboga mbali mbali katika maeneo tofauti, kudhibiti kiwango cha jua, mwanga na unyevu. Ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha mbegu kinachokuza mbegu kwenye vikombe maalumu, ili kupata miche katika mazingira rafiki na baadae inahamishwa kupelekwa mashambani.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija kumwaga matone ya maji katika shina la mimea ili kuokoa kiwango cha maji.

Jengo linalotumika kama nyumba yenye kilimo, likiwa limelima mimea mbalimbali, kudhibiti viwango mbalimbali kama joto, maji pamoja na mwanga ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa maharage. Na kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija kumwaga maji kwenye mashina tu, ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa limelimwa zao la mahindi katika mistari ya uduara, limepaliliwa vizuri ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Hutumia mabomba kupitisha maji kwa matone kwenye shina tu la mimea ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo kubwa la wazi, linalotumika kama shamba, likiwa na wakulima mbalimbali, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya mahindi, huku wengine wakilipakia kwenye magunia ya plastiki.

Pakiti iliyotengenezwa kwa karatasi, ikiwa na rangi za kijani imebeba mbegu zinazotumika kwa ajili ya kupanda, ina nembo ikionyesha uzito wa kilo mbili.

Jengo linalotumika kama nyumba ya kilimo, ikiwa na vitalu vilivyolimwa mbogamboga mbalimbali, katika mazingira yaliyodhibitiwa na rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyo bora.

Eneo katika soko linalotumika kwa ajili ya kuuza nafaka mbalimbali, limepangwa kwenye visalufeti pamoja na ndoo, nafaka kama mahindi, maharage, alizeti pamoja na kunde.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambao hutumia mirija ya kumwaga matone kwenye shina la mmea, ili kusaidia kuokoa kiwango cha maji katika umwagiliaji.

Kilimo cha mbegu kikiwa kinaendelea kwenye makopo mahususi kwa ajili ya kuotesha miche, husaidia miche hiyo kuwa katika mazingira rafiki kabla ya kuipeleka shambani.

Kilimo cha mbegu kikiwa katika vikombe, kusaidia kukuza miche katika mazingira yaliyodhibitiwa, pia mazingira rafiki kabla ya kuhamisha miche hiyo na kuipekeka shambani.

Duka la pembejeo likiwa na eneo maalum linalo tumika kwaajili ya kuuza mbegu, zilizo pakiwaa kwenye pakiti zenye umbo la mstatili.

Pakiti yenye rangi za chungwa, bluu pamoja na nyeupe, zinatumika kubeba mbegu za tunda aina ya tikiti lina nembo inayoonesha uzito wa gramu tano.

Jengo kubwa linalotumika kama nyumba ya kilimo likiwa imepandwa mimea mbalimbali katika matuta yaliyonyooka, na mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Banda lilojengwa kwa mbao pamoja na mabati vikiwa na uwa pembeni linamnyama anayefungwa nyumbani aina ya mbwa wakiendelea kunywa maji na kula chakula kutoka kwenye vyombo vyake.

Banda lilio tengenezwa kwa mbao pamoja na bati linalo tumika kuhifadhi na kufingia mnyama aina ya mbwa, ili kumkinga na baridi, mvua pamoja na jua.

Banda lililotengenezwa kwa mbao, likaezekwa na mabati. Hutumika kumuhifadhi mnyama wa nyumbani aina ya mbwa, likimlinda na baridi, mvua pamoja na jua.

Banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na mabati likiwa na dirisha dogo, hutumika kwa ajili ya kufuga mnyama wa nyumbani aina ya mbwa ili imlinde na mvua, jua pamoja na baridi.

Banda lililo tengenezwa kwa mbao likiwa na nyavu na milango miwili hutumika kwa kufugia mnyama aina ya mbwa kumlinda na baridi pamoja na jua.

Eneo maalumu katika pori linalotumika kwa ajili ya kufuga mnyama tembo, likiwa na watali mbalimbali kutoka nchi za magharibi wakiwa wamekuja kutazama maajabu ya mnyama huyo.

Mandhari ya nyika ya mbugani ikiwa na mnyama tembo anapita kwenye barabara, huku pembezoni kukiwa na vyanzo vya maji na anapishana na gari la kitalii.

Ndege muwindaji aina ya tai mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama juu ya tawi akiangaza huku na kule ili kuwinda kitoweo.

Ndege mwenye manyoya meupe pamoja na meusi, anasifika kwa uwezo wa kuwinda nyoka katika mwitu.

Eneo la wazi katika mwitu linaotumika kwa ajili ya kufugia mnyamapori aina ya twiga, likiwa na watalii mbalimbali kutoka nchi za ulaya wakiwalisha twiga hao.

Eneo la wazi rambo gani linalotumika kufuga mnyama aina ya tembo, likiwa na watu wa huduma wakimnywesha tembo maziwa mbele ya watalii waliotoka nchi za magharibi.

Eneo katika mbuga linalotumika kwa ajili ya kufuga mnyama aina ya twiga. Likiwa na kibaraza mahususi kwa ajili ya watalii kuweza kuwalisha wanyama hao chakula.

Eneo la wazi lenye bwawa ambalo kwenye kingo zake kuna majani ya uoto wa asili na barabara ya vumbi, ikiwa na wanyama wawili aina ya nyati wakiwa wanakunywa maji.